Vitunguu mingi ambayo vimepakitiwa kwenye magunia ili kuweza kuuzwa, kuna lorry ambayo inaweza kupakiwa uko ndani . Lorry hii inaweza kuwa inaenda kuziuza ama kuzisafirisha kwenda kwenye soko.

Sarafu ya thamani ya shilingi ishiri, shilingi kumi na shilingi tano ya nchi ya kenya. Sarafu hizi zinaweza kutumika kwa pande nyingi ikiwemo kuuza na kununua.

Magari mengi ambayo yameegeshwa ndani ya jumba. Magari haya ueda ni mapya na yanauzwa hapa.

Magari mengi ambayo yamepangwa kwa ustadi mzuri sana, magari haya huenda yanauzwa kwenye pande hili , magari mengi ni ya rangi ya nyeupe na kuna moja ya rangi ya nyekundu.

Magari mawili ambayo yameegeshwa. Gari hili ni la rangi ya nyeusi, ingine ni nyeupe. Gari hili ni la maana sana. Linaweza kutumika kusafirisha watu.

Magari mengi ambayo yameweza kuegeshwa. Magari haya ni ya rangi tofauti. Magari mengi hapa ni ya rangi nyeupe na nyeusi.

Mkono wa mtu ambao unaonyesha noti ya dhamani ya shilingi elfu moja. Noti hii ni ya dhamani kubwa sana katika pesa za Kenya.

Magari mengi ambayo yameegeshwa, huenda yameegeshwa hapa ili watu wenyewe maweze kuhudhuria hafla fulani iliyokuwa ikiendelea humo.

Mtu ambaye ananunua bidhaa katika duka. Mtu huyo ameweza kupakia baiskeli yake nje ya duka hili na kuna pikipiki kando ya baiskeli.

Sokoni pahali pa kuuza nguo. Watu wako hapa ili kuweza kujinunulia nguo aina nyingi ambayo iko hapa.

Soko la matunda. Kuna aina nyingi za matunda na bei yake imeweza kuandikwa hapo. Kuna ndizi , kuma machungwa, kuna maembe na mengine mengi.

Bima ya familia inayotolewa na kampuni ya bima ya CIC. Bima hii inasaidia familia ambapo mtu akigonjeka anaweza kupata matibabu katika hospitali tofauti tofauti.

Zote nne za dhamana ya shillingi elfu moja ya taifa la Kenya ambayo imepangwa juu ya meza.

Soko la matunda. Watu wanaonekana kufanya ununuzi na wengine kuuza matunda haya. Matunda mbalimbali yanapatikana hapa, kama vile maembe, vitunguu, na machungwa.

Bima ya kusaidia wajawazito bima hii inatolewa na kampuni ya Jubilee. Bima hii inasaidia kulipa gharama zote anazotozwa mama anapojifungua.

Magari mapya ambayo yameweza kuegeshwa kwenye gari lingine la kusafirisha. Magari haya yanaenda kuuzwa kwa upande mwingine.

Watu ambao wako sokoni, watu hawa wanauza mboga, mamboga mengi yanaonekana yakiwa yamepangwa kado ya watu hawa.

Mtu ambaye ameshika noti nyingi ambazo amezipanga. Noti hizi ni za zamani na ina dhamana ya shilingi elfu moja.

Magari ambayo yameengeshwa kwa ustadi mzuri sana. Magari haya huenda yanauzwa katika eneo hili na magari haya yana rangi tofauti.

Magari mengi ambayo yameengeshwa kwenye pande huu. Magari haya, uenda yanauzwa, katika eneo hili.

Magari ambayo yameweza kuegeshwa kwa upande huu na magari haya yanaonekana kuwa mapya. Kwa hili jengo kumeandikwa Hyundai . Hii ni ishara kwamba ni kampuni inayouza magari haya.

Magari ambayo yamo kwenye maegesho. Maegesho ambayo ni ya kuuza. Magari hii ni mpya na bado haijaweza kutumika. Inaonekana kwamba haina nambari ya usajili, na inaonyesha kwamba ni mpya na haijatumika.

Bima ya afya inayotolewa na kampuni ya Jubilee, ambayo inajiita Kopa Bora. Kuna mchoro ya daktari na mtu ambaye anamuongelesha daktari.

Magari ambayo imepangwa vizuri katika eneo hili . Magari haya huenda yanauzwa kwa sababu haijaweza kuwekwa nambari za usajili.

Mkono ambaye meshika simu huku kwenye simu hiyo kumefunguliwa programu ya mpesa ambayo ni ya kuweza kutuma au kutoa pesa kwenye akaunti lako.

Duka la mpesa ambayo imepakwa rangi ya kijani kibichi duka hili dogo linaweza kuuzwa bidhaa aina nyingi na unaeza pia kutoa pesa.

Magari ambayo yameegezwa kwa ustadi maalum. Magari haya yanaweza kua yanauzwa na ndio maana hayana namba za usajili. Magari hizi ni nyeupe.

Matunda mengi ambayo yamewekwa eneo hili. Eneo hili huenda ni soko la kuuza matunda na kuna matunda nyingi inayoonekana kuwa yameiva.

Noti nyingi ya zamani ya taifa ya Kenya yenye dhamana ya shilingi elfu moja. Kuna mchoro wa rais wa kwanza wa taifa la Kenya.

Mtu ambaye ameshika bunda la noti akijitayarisha kumpa mtu mwingine. Noti hizi alizoshika ni noti za dhamani ya elfu moja za kitambo ya nchi ya Kenya.

Soko lenye bidhaa mingi, watu wanafanya manunuzi na kuna saloon inayo fanya hapo kando, watu wanakuja kusukwa nywele hapa.

Viatu vingi ambavyo vimepangwa kwenye soko. Mama mmoja anaonekana ameketi chini, huenda yeye anauza viatu hivi pamoja na nguo inayoonekana kwa umbali.

Sokoni ambayo shughuli ya biashara ambayo ni ya kuuza na kununua inaendelea, watu wengi wamekuja hapa ili kununua bidhaa aina tofauti.

Noti ya zamani ya Kenya , yenye thamani shilingi mia tano, una mchoro wa aliyekuwa rais wa kwanza wa taifa la kenya Mzee Jomo Kenyatta.

Chapisho la bima la afya inayotolewa na kampuni ya Jubilee, kampuni hii inatoa bima kwa ajili ya afya yako kwa bei ya shilingi mia tano ya Kenya.

Bima ya ajali inayotolewa na kampuni ya Mayfair, kuna mchoro wa baiskeli na mtu ambaye ameanguka, huenda ameangushwa na baiskeli hii.

Magari ambayo yameegeshwa kwenye uwanja, watu wanaonekana kwa umbali na huenda watu hawa wakatokea kwenye sherehe.

Soko la matunda ambapo kuna aina nyingi za matunda, kuna tunda la ndizi, kuna nyanya, kuna vitunguu na aina zingine nyingi za matunda.

Watu ambao wanafanya biashara kwenye soko, watu hawa wananunua huku wengine wa kiuuza, na kuna maji ambayo yametambaa.

Bima ya afya inayotolewa na kampuni ya Britam inayotoa bima kwa shilingi mia sita ishirini na kuna mwanamke ambaye amechorwa kando ya maandishi.

Bima ya afya, watu watatu ambao ni familia wanaonekana kufurahia bima hii. Bima hii inatolewa na kampuni ya Imana.

Watu wawili ambao wamesimama na kuangalia kijikaratasi nyuma yao kuna magari ambayo yameegeshwa.

Soko ya kuuza bidhaa aina ya matunda, kuna matunda mengi kwenye soko hili ,na bidhaa hizi zimeweza kuiva.

Soko la kuuza ndizi na nyanya au soko ambayo inauza matunda. Kuna matunda aina nyingi na ndizi ambayo imeiva.

Risiti ambayo imetolewa na kampuni na inaashiria kwamba ushuru fulani umelipwa kwa kutumia benki ya KCB jinsi inavyoonekana kwenye name .

Mkono ambaye imeshika noti nyingi ambayo imepangwa, noti hii ni noti ya zamani ya nchi ya kenya na ni ya zamani ya shilingi mia tano na shilingi elfu moja.

Mtu ambaye amesimama kwenye mlango, mlango huo imepakwa rangi ya samawati na huku ambako amesimama ni mahali pa kuuzia maziwa.

Mkono ambayo imeshika rununu. Rununu hii inaonyesha jinsi unavyoweza kutumia M-pesa ili kulipia vitu kadhaa.

Magari mengi ambayo yameegeshwa kwa ustadi vizuri sana. Magari haya, ni ya rangi tofauti, na huenda zinauzwa kwa upande huu.

Gari ambayo ni jeusi na limeegeshwa inje ya nyumba hili, kuna mlango mkubwa wa rangi ya samawati.

Tikiti maji ambayo imepangwa kwenye soko, tikiti maji haya yanauzwa na kupata rada yakujikidi maisha.

Magari mengi ambayo imeegeshwa pande hii. Magari hii huenda yanauzwa na ndio maana imeweza kupangwa kwa pande moja.

Magari ambayo yameegeshwa kwenye gari nyingine na linasafirishwa kuenda pande nyingine. Magari haya inaenda kuuzwa upande huo.

magari ambayo yameweza kuegeshwa. magari haya yanaweza kuwa nyingine ya kufanyia.

Bima ya afya inayotolewa na kampuni ya AAR . Bima hii inatoa malipo kwa afya unapoenda hospitali.

Duka ambalo limeandikwa jina la M-pesa huku nje kuna viazi ambayo uenda inauzwa katika pande hii.

Risiti inayotolewa na kampuni ya usafirishaji na usalama wa barabara NTSA ambayo inaonyesha kwamba mteja ameweza kulipia huduma ili kuangaliliwa gari lake.

Noti ya kitambo kenya ya dhamani ya shilingi mia tano, kwenye noti hii kuna choro wa rais wa nchi ya kenya...